Wanawake wawili wamevaa sare nyeupe na barakoa. Wanashughulikia maziwa. Mmoja anatumia kijiko na faneli. Nyuma yao kuna watu wengine wanaangalia, mwingine akipiga picha. Chumba kina mlango ya bluu na ndoo ya chuma iko pembeni.

Shamba la migomba lenye majani mapana, ndani ya bustani ya kijani kibichi. Sehemu ya juu una muundo wa chafu ukiwa na plastiki unaoruhusu mwanga kupita. Pia ni kama mimea yanafanya vizuri katika mazingira haya.